Wauguzi ambao wanaonekana kwenye harakati ya kujitayarisha ili kuenda kwenye shughuli ambayo inaonekana ni shughuli itakayokuwa na hema na viti. Wanaonekana kuwa wemevaa glove kwenye mikono yao na wanaonekana wamevaa gwanda silizofanana.

Mzee ambaye amesimama mbele ya chumba kilicho onekana kuwa ni huenda ni choo au bafu. Ameshikilia fimbo za kumsaidia kutembea huku mkono wake mwingine ukiwa imeshikilia ukuta. Anaonekana kuwa na matatizo ya kutembea.

Watu ambao wamevaa barakoa wako kwenye chumba moja huku wauguzi wakiwapa chanjo kwenye mikono yao, mama mmoja anaonekana kuwa ameshika karatasi kwenye mkono wake huku wengine wakitembea huenda wanaenda kupokea dawa ingine.

Watu waliovaa mavazi ya rangi nyekundu wanaonekana kuwa kwenye shughuli ya kuenda upande mwengine kwa nchi kavu ambako wataenda kuwapa wanaoishi kule vaksini fulani

Kijana aliyeketi mbele ya mashine ya mazoezi ya mikono, akiifanya zoezi la kuunyanyua uzito kwa kutumia mikono yake. Anaonekana kuwa makini na mwenye juhudi, huku mtu mwingine aliyevaa mavazi ya hospitalini akisimama karibu naye labda akimsaidia au kumweleza.

Muuguzi anaonekana kumdunga sindano mwanadada mmoja ambaye ameketi chini, anaonekana kuwa ametulia amevuta nguo mkono mmoja juu ili kumpa muhudumu nafasi ya kumdunga sindano wote wanaonekana kuwa wamevaa barakoa.

Chupa ndogo ambazo zinaonekana kuwa na vifuniko vilivyo na rangi tofauti chupa inayoonekana yenye maandishi ya rangi nyeusi imeandikwa ibuprufen Dawa hizi zinaonekana kuwa na maandishi yanayoonyesha tarehe zilizotengenezwa.

Kuna meza moja inaonekana kuwa imejazwa chupa za aina mbalimbali ,kuna baiskeli kando yake na inaashiria kuwa huenda daktari huyu ametumia kufika sehemu ile. Kuna bango lililoegemeshwa kwenye mti ambalo limeandikwa ,tiba ya magonjwa mbalimbali kama vile nguvu za kiume ,mshiba wa ngilu.

Wauguzi ambao wanaekana kuwa, Wana jambo, ambalo wanajadiliana, wamevaa barakoa, huku muuguzi moja akiwa amevaa kabuti, la rangi, nyeupe, nyuma yao kuna maboksi ya liopangwa vizuri, yanayoonekana kuwekwa, huenda, ni ya dawa.

Mama ambaye amejawa na tabasamu, amevaa nguo yenye rangi ya manjano, ameshika mtoto kwenye mikono yake, anaonekana kua mwenye furaha, mtoto yule amevalishwa mavazi yaliyoshonwa kwa uzi ya rangi nyeupe.

Muuguzi ambaye ameshika sindano amevaa barakoa na yuko kwenye mavazi ya wauuguzi anaonekana kutia dawa kwenye sindano huenda ni ya kumdunga mgonjwa.

Tingatinga kubwa ambayo inaonekana kuwa katika shughuli ya ubomoaji kando yake kuna watu waliosimama kando kando wakitazama huku wakizingira na askari ambao wanaonekana kuwa makini kuitazama shughuli hiyo.

Mhudumu wa afya anaonekana kumpa dawa mtoto ambaye ameshikwa na mama yake, anaonekana kumpa kwa njia ya mdomo, mama anaonekana kuwa mwenye makini sana kutazama.